Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wamevalia sare ya nyekundu iliyoandikwa KDF nyuma yao kuna goli pamoja na shafu ya kuchezea mpira.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa wavu. Moja amevalia sare nyekundu iliyoandikwa nambari kumi. Mwingine amevalia sare iliyoandikwa nambari tatu. Kuna wale wanaokaa mashabiki nyuma yao.

Hii ni pipa ya takataka. Imewekwa chini kwenye sakafu. Nyuma yake kuna ukuta ya rangi ya waridi. Kando yake kuna mlango ya samawati. Pipa hii ina rangi ya waridi.

Hawa ni mahakimu. Nyuma yao, kuna ile bendera ya Kenya. Mbele yao, kuna wale ambao wamevalia magwanda nyeusi na tisheti nyeupe. Mbele yao, kuna vyupa vya maji, na kifaa vya kutumia za kupaza sauti.

Kuna mtu, ambaye amevaa koti nyeusi, pamoja na shati nyeupe. Anaongea na mtu ambaye anafinya tarakilishi. Kando yao, kuna bango ambalo limeandikwa transforming public service delivery .

Hawa ni watu wanaokaa wanangoja kuhudumiwa katika ofisi ya serikali. Kuna mtu ambaye amevaa shati nyeupe iliyo na mkono nyekundu. Pale juu imeandikwa National ID1.